Daftari na kalamu inatumika kuchukua maelezo kutoka kwa kompyuta ya mkono kando kuna kikombe cha rangi ya nyekundu kilicho na mfuko wa majani

Viti ambavyo ni vya rangi nyeusi, vimepangwa katika safu mbili ndani ya chumba hiki ambacho kimepakwa rangi nyeupe na pia nyekundu, na kimejaa madirisha mengi.

Ndani ya maabara hii ya kompyuta kuna tarakilishi za dawati ambazo zimewekelewa kwa meza za rangi ya hudhurungi na nyeusi. Kuna pazia nyekundu na ubao ambao hutumiwa kwa kuwaelimisha.

Ndani ya bweni hili kuna vitanda vitatu vilivyo na magodoro mojawapo ya vitanda hivi ni ya staha mbili pazia imewekwa upande mmoja ili kuleta mwangaza kupitia dirisha.

Wachezaji wa timu mbili tofauti, moja aliyevalia rangi ya samawati na mwingine ya kijani kibichi, wanacheza mpira wa wavu, na kando yake mashabiki wanawashabikia.

Mvulana ambaye ameketi kwa kiti cha magurudumu yuwacheza marimba ilhali mwenzake yuwachuna gita. Kwenye meza, kuna vitingishi viwili vyenye rangi ya hudhurungi.

Mwanadada ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevalia barakoa. Anatumia kompyuta ya mkono, na kwa upande wake wa kushoto amewekelea daftari kwenye meza.

Mwanadada anayeonekana mwenye furaha ameketi mbele ya kompyuta ya mkono na anatumia lugha ya ishara kama mojawapo ya njia ya mawasiliano.